Kumbi lenye mashine mbili za "ATM" za benki ya "bpr", zikiwa zimewekwa kwenye ukuta wa rangi ya buluu. Mwanaume anaonekana akiwa anatembea karibu na mashine hizo, hali hii inaonyesha eneo la benki au kituo cha huduma za kifedha.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa anazungumza kwenye kipaza sauti, huku kukiwa na bango lenye rangi nyekundu ya benki ya (UPSA) nyuma yake anaonekana akitoa hotuba au mada fulani yakionyesha shughuli zinazohusiana na mikutano au matukio ya benki ambayo saidia katika shughuli mbalimbali za kifedha.

Mazungumzo baina ya watu wawili; mmoja amevaa fulana nyekundu yenye nembo ya benki na kitambulisho cha rangi nyekundu, akizungumza na mtu mwingine aliyevaa suti na shati jeupe. Hali hii inaweza kuwakilisha mfanyakazi wa benki ya ''absa'' akimhudumia au kumshauri mteja, akimuonyesha huduma za kibenki.

Mhudumu wa baa kijana akitabasamu akiwa amesimama nyuma ya kaunta iliyo na vinywaji amevaa sweta la rangi ya kijivu na aproni nyeusi yenye mfuko mwekundu, Mbele yake kuna glasi ya kinywaji na bakuli la matunda yanayotumika kutengeneza vinywaji, huku nyuma kukiwa na rafu nyingi zilizojaa chupa mbalimbali za pombe zikionyesha mazingira halisi ya baa.

Sehemu ya baa yenye kaunta ndefu ambapo viti virefu vyenye rangi nyekundu ikiwa vimepangwa. Pia kuna rafu nyingi zilizojaza chupa za vinywaji vikali zikiwa zimepangiliwa vizuri. Aidha kuna televisheni ambayo inaonyesha video au picha ambapo watu hutizama wakati wanaendelea na shughuli za unywaji wa vinywaji.

Eneo la baa lenye watu wengi walioketi kwenye viti na meza wakiwa wanaendelea kunywa vinywaji aina ya pombe, kuna watu watatu wakiongea na muhudumu aliyevaa fulana yenye rangi nyeupe pia kuna rafu zilizopangiliwa vinywaji kwa mpangilio mzuri.

Eneo la baa lenye rafu nyingi zilizojaa chupa za vileo za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Muhudumu wa baa hii akiwa amevaa sare yenye rangi nyeupe, akisimama nyuma ya kaunta iliyopambwa. Juu kwenye ukuta, kuna picha na ishara ya kutokuruhusu sigara kwenye eneo hili maalumu.

Gari lenye rangi jeupe likiwa bado jipya limewekwa mbele kwenye maegesho ya magari likiwa tayari kwa ajili kuuzwa likiwa bado lipo bandarini

Miundo ya ndani ya gari la kisasa, hasa upande wa dereva, kukiwa kuna usukani, dashibodi iliyo na vifungo mbalimbali vya kudhibiti, na viti viwili vyenye rangi nyeusi; mlango wa gari umeachwa wazi, ukionyesha nafasi na muundo wa gari, hii inaashiria kwamba gari hili liko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja, pamoja na magari mengine yaliyoegeshwa kwenye sehemu hii maalumu.

Gereji kubwa ya kutengeneza magari, ikiwa na magari mawili yamewekwa juu ya lifti tayari kwa matengenezo, kuna vifaa mbalimbali vya ukarabati wa magari vilivyopangwa vizuri, hii inaonyesha mazingira halisi ya wauzaji wa magari au vituo vya huduma za magari.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyokuwa yameegeshwa nje yakisubiri kuuzwa, magari yote yanafanana yakionyesha kuwa yametoka kwa muuzaji mmoja au kampuni moja. Nyuma yake kuna jengo refu na anga linaonekana kuwa wazi. Hii inaakisi eneo la biashara ya magari ambapo muuzaji wa magari ana magari mengi yanayopatikana kwa wateja.

Safu ya magari meupe yaliyoegeshwa nje na yote yakiwa yanafana. Magari haya yamepangwa kwa mstari mrefu yakionyesha kuwa yametoka kwa muuzaji mmoja au kampuni moja na yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaakisi eneo la biashara ya magari ambapo muuzaji ana magari mengi yanayopatikana kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya jumba kubwa likiwa na gari la kifahari lenye rangi nyeupe lililoegeshwa. Pia kuna magari mengine yaliyoegeshwa ndani ya jumba hili tayari kwa kuuzwa kwa wateja. Hii inaashiria biashara ya magari ambayo husaidia katika usafirishaji wa watu pamoja na mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Kundi la mabasi meupe yaliyopangwa kwa safu, yakiwa na maandishi yenye rangi ya bluu huku yakiwa yameandikwa kwa juu ya mabasi haya. Wanaume wawili wamesimama karibu na mabasi haya, wakionyesha shughuli za usafirishaji nauzaji wa magari haya.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, ndani ya duka hili kuna jokofu la kisasa la kiautomatiki la kujihudumia mwenyewe ambalo imepambwa na rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa, ambalo husaidia katika upatikanaji na uuzaji wa bidhaa hii ya maziwa.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa na jokofu la kisasa la kiautomatiki ambalo husaidia katika upatikanaji wa bidhaa hiyo. Jokofu hili lina sehemu kuu mbili moja ikiwa kuwekea chombo ambacho mnunuaji hufika nacho, ili kuweza kupata maziwa na sehemu ya pili ikiwa kuwekea fedha ili kuweza kupata bidhaa hiyo aina ya maziwa.

Duka lao linalojishughulisha na uuzaji pamoja na upatikanaji wa maziwa yaliyosindikwa, kwenye duka hili maalumu kuna majokofu mawili ya kisasa ya kiautomatiki ya kujihudumia mwenyewe; ambayo yakiwa yamepambwa kwa rangi za bluu na picha ya ng'ombe pamoja na glasi yenye maziwa, yakiashiria shughuli ya uuzaji na upatikanaji wa bidhaa hii aina ya maziwa.

Muuzaji wa bidhaa aina ya maziwa aliyevaa nguo maalumu ikiwa ni koti lenye rangi nyeupe akiwa ameishika jagi, huku akimimina maziwa kwenye chombo cha mnunuaji aliyefika dukani hapo ili kuweza kupata bidhaa hiyo ya maziwa.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama ndani ya duka wakitabasamu, mmoja ameshikilia chombo cha plastiki cha rangi ya njano ikiwa ni chombo cha kuhifadhia maziwa. Nyuma yao rafu zimejaa chupa na vyombo vingine vya plastiki, hii inaweza kuwakilisha duka la bidhaa za maziwa au kituo cha kusambaza bidhaa hiyo aina ya maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, ndani ya duka hili ambalo limepambwa kwa rangi nyeupe pamoja na bluu. Likiwa na picha ya ng’ombe, kuna chombo cha maziwa chenye maziwa ndani yake ambayo yapo tayari kuuzwa kwa wateja, watakaofika dukani hapo ili kujinunulia bidhaa hii aina ya maziwa.

Jokufu kubwa na la kisasa la kiautomatiki ambalo likiwa la kujihudumia mwenyewe likiwa limepambwa kwa rangi za bluu, picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa, husaidia katika uuzaji na upatikanaji wa bidhaa ya maziwa kwa wateja ambapo hufika ili kuweza kujipatia huduma hii.

Duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa maalumu aina ya maziwa, kwenye duka hili kuna jokofu la kisasa lililopambwa kwa rangi tofauti na picha ya ng'ombe, na akiwepo mnunuaji aliyefika na chombo chake akipata maziwa kwenye mashine hii ya kiotomatiki ya kujihudumia mwenyewe.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, duka hili ambalo milango yake imefunguliwa iliopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe lina jokofu la kisasa ndani yake; ambalo linasaidia katika upatikanaji na uuzaji wa bidhaa hii pendendwa aina ya maziwa.

Duka maalumu lenye jokofu la kisasa la kiautomatiki, ambalo husaidia katika upatikanaji na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa. Jokofu hili la kisasa likiwa limepambwa na rangi tofautitofauti kusaidia katika upatikanaji wa bidhaa hii, kando ya jokofu hii kukiwa na mitungi ambayo ina maziwa ndani yake.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa. Ndani ya duka hili kuna jokofu lililopambwa kwa rangi za buluu na nyeupe zenye picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa ambalo husaidia katika upatikanaji na uuzaji wa bidhaa hii ya maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa. Ndani ya duka hili kuna majokofu mapya ya kisasa ya kiautomatiki ya kujihudumia mwenyewe, yanayosaidia katika upatikanaji na uuzaji wa bidhaa hii ya maziwa, yakionesha bei elekezi kuanzia shilingi kumi.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa. Pia kuna chumba maalumu chenye rangi nyeupe kikiwa kimepambwa na picha ya ng'ombe, mtoto akiwa anakunywa maziwa ikiashiria kwamba eneo hili ni maalumu kwa ajili ya upatikanaji wa bidhaa hii aina ya maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti refu lenye rangi nyeupe akisimama karibu na mashine kubwa ya kisasa na kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi tofautitofauti. Mashine hii ina picha ya ng'ombe na chupa za maziwa ikionyesha huduma ya uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa.

Sehemu maalumu iliyopo ndani ya duka kubwa la kisasa, ambalo limetengwa kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, bidhaa hizi zikiwemo maziwa ya mtindi, mgando pamoja na maziwa ya kawaida yamepangwa vizuri katika rafu na yamebandikwa bei elekezi kwa ajili ya wateja kuweza kuziona na kununua bidhaa hizo.

Duka maalum linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa, huku ndani ya duka akiwa muuzaji amevalia koti maalum lenye rangi nyeupe, huku ameshikilia jagi akimimina maziwa kwenye chombo cha mnunuaji alichofika nacho ili kuweza kupata bidhaa hiyo ya maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, likiwa na jokofu la kisasa lililopambwa kwa rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa, kwenye jokofu hili amefika mteja akiwa na chombo chake kwa ajili ya kuwekewa maziwa akiwa anajihudumia yeye mwenyewe.

Duka maalum ambalo linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Ndani ya duka hili kuna jokofu la kisasa lililopambwa kwa rangi za bluu pamoja na picha ya ng'ombe, na glasi ya maziwa ambalo husaidia katika upatikanaji wa bidhaa hii muhimu.

Jokofu la kisas lilopambwa vizuri likiwa na picha ya ng'ombe pamoja na mtoto mbele yake kuna mtu amesimama akilikagua jokofu hili linalosaidia katika uuzaji wa maziwa na bidhaa za maziwa

Duka maalumu linalo jishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa, duka hili lililopambwa kwa rangi tofautitofauti zikiwemo bluu, nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe na mtoto husaidia katika upatikanaji wa bidhaa hii ya maziwa kwa wateja ambao hufika kuweza kupata bidhaa hii maalumu.

Kundi la wanaume vijana wakiwa wameketi mezani na wote wameshika vikombe au glasi za maziwa, wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu baadhi yao wakiwa wameinua vikombe vyao kama ishara ya kusherehekea. Meza inaonekana kuwa na vyakula vingine pia, hii inaonyesha matumizi ya bidhaa za maziwa kama sehemu ya mlo au kinywaji katika mkusanyiko wa kirafiki.

Duka la bidhaa za maziwa na mazao mengine likiwa na bango lenye maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu na nyeupe. hii inaashiria kuwa ni duka dogo linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, ndani ya duka hili kuna jokofu la kisasa la kiautomatiki la kujihudumia mwenyewe lililopangwa na rangi ya bluu, picha ya ng'ombe pamoja na glasi ya maziwa, jokofu hili husaidia katika upatikanaji wa maziwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa lenye jokofu la kiotomatiki ambalo husaidia katika upatikanaji na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa. Jokofu hili la kisasa limepambwa kwa michoro ya ng'ombe na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe, na husaidia katika upatikanaji wa bidhaa hii ya maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa. Ndani ya duka hili kuna jokofu kubwa la kisasa lililopambwa kwa rangi za bluu na nyeupe likiwa na picha ya ng'ombe likiashiria upatikanaji na uuzaji wa bidhaa hii ya maziwa. Jokofu hili la kiautomatiki likiwa la kujihudumia mwenyewe.

Duka maalumu lililopambwa na rangi ya bluu, na maandishi yenye rangi nyeupe, pamoja na picha ya ng'ombe, likiwa na paa la aina ya bati. Duka hili ni muhimu sana kwani hujishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, huku ndani yake akiwa ameketi muuzaji wa bidhaa hizo.

Duka dogo la bidhaa za maziwa lililojengwa kwa muundo wa kigazeti likiwa na milango ya kijani kibichi iliyofunguliwa. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa bluu likiashiria kwamba duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Pia kuna watu wawili wakiwa kwenye mazungumzo mmoja akiwa ni mwanaume aliyevaa koti lenye rangi nyeusi na mwanamke aliyevaa flana yenye rangi nyeupe.

Duka lenye jokofu la kisasa linalojishughulisha na uuzaji na utoaji wa bidhaa aina ya maziwa. Jokofu hili lenye rangi ya bluu likiwa limepambwa na picha ya ng'ombe na glasi, lina pande mbili ambayo moja ni kuwekea chombo ambacho mnunuaji hufikinacho, ili kuweza kupata maziwa na sehemu ya pili ikiwa kuweka fedha ili kuweza kupimiwa maziwa.

Duka lenye jokofu la kisasa la kiotamatiki linalosaidia katika upatikanaji na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, jokofu hili lina pande kuu mbili moja ikiwa kuwea chombo ili kuweza kupata maziwa na sehemu ya pili ikiwa ya kuwekea fedha pia kando hajakufu hilo kuna jokofu nyingine ndogo ambalo najihusisha na upatikanaji wa bidhaa aina ya saladi.

Duka lenye jokofu kubwa la kisasa la kiautomatiki linalosaidia katika uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa. Jokofu hili limepambwa na picha ya ng'ombe pamoja na picha ya watoto likiashiria upatikanaji wa bidhaa hii ambayo hufaa sana kwa matumizi mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia nguo za kawaida wakiwa wanafanya kazi ya kutengeneza samani za mbao, mmoja wao amevaa kofia ya bluu na shati jekundu na kifaa cha kuchonga huku mwengine akiwa ameinama na kufanya kazi kwenye kipande kingine cha mbao, wote hawa wapo katika mazingira ya karakana yenye vifaa na malighafi ya mbao, ili kuweza kutengeneza samani za kutumika sehemu mbalimbali.

Wauzaji wa samani wanaojishughuli na uuzaji wa samani aina ya vitanda, vilivyotengezwa kwa mbao na chuma. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao zitokanazo na miti aina ya mvule na mninga, ambayo husifika sana kwa uimara wake na hufaa kutengeneza samani hizi.

Kiti cha mbao kinacho tingishika chenye muundo wa kisasa kikiwa na viti na mgongo iliyotengenezwa kwa mbao zilizopangiliwa kwa usawa, muundo wake wa mbao nyepesi na ufundi wa hali ya juu unaonyesha samani za ubora zinazoweza kupatikana kwa wauzaji wa samani.

Wauzaji wa samani wanaojishughulisha na uuzaji wa samani aina ya vitanda. Kitanda hiki chenye rangi ya kahawia lina godoro lenye rangi jeupe pamoja na mto uliopo kitandani hapo. Kitanda hiki kimetengenezwa na mbao zitokanazo na miti aina ya mninga au mvule.

Chumba kikubwa cha maonesho ya duka la samani kikiwa na seti mbalimbali za sofa, viti, na meza za kahawia zilizopangwa vizuri zikionesha mifumo na mitindo mbalimbali, pia kuna mapambo kama taa na pangu zilizopachikwa ukutani, mpangilio huu unatoa fursa kwa wateja kuona na kuchagua samani zinazoweza kutoshea nyumbani kwao ikionyesha jinsi ya uuzaji wa samani huonyesha bidhaa zao.

Duka au chumba cha maonyesho cha wauzaji wa samani hasa viti vya maofisini. Viti hivi vikiwa na rangi nyeusi, baadhi vikiwa na migongo mirefu na imepangwa. Mbele kuna meza ya mbao ikionyesha mazingira ya ofisi. Samani hizi zinawakilisha bidhaa zinazouzwa na wafanyabiashara wa samani.

Chumba kikubwa cha maonesho cha duka la samani kikiwa na seti mbalimbali za sofa zenye rangi ya kahawia, Meza kahawa na vitanda. Samani hizi zimepangwa Kwa utaratibu zikiwapa wateja fusa ya kuziona na kuzichagua, pia kuna watu wachache wanaonekana wakiangalia samani hizi hali hii inaonyesha jinsi samani huonesha bidhaa zao ilikuvutia wateja.

Sebule iliyopandwa na sofa za kifahari za rangi ya dhahabu na kahawia zilizopambwa kwa mito yenye nakshi, mwanaume ameketi kwenye sofa akionyesha uzuri na faraja ya samani hizo, hii inaakisi bidhaa zinazouzwa na wafanyibiashara wa samani zikiwemo sofa za kisasa na za kuvutia.

Wauzaji wa samani aina ya vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, vitanda hivi vikiwa bado kwenye karakana vikiendelea na shughuli ya matengenezo, vitanda hivi hutumika mahotelini hata majumbani kwa shughuli ya kulaliwa.

Kabati mbili za kisasa za kando ya kitanda au droo ndogo zikiwa na rangi nyeupe na kahawia, zikiwa na droo zenye muundo ya mbao iliyochongwa, droo moja imefunguliwa kidogo ikionyesha nafasi ya kuhifadhia vitu ndani. Samani hizi zinaweza kuuzwa na wauzaji wa samani, zikionyesha mitindo ya kisasa na ufundi katika utengenezaji wa samani za nyumbani.

Seti ya meza ya kulia na viti sita vikiwa vimepangwa nje, katika eneo la wauzaji wa samani. Samani hizi zimetengenezwa kwa mbao na zina muundo wa kuvutia zikionesha bidhaa zinazouzwa na wafanyabiashara wa samani. Nyuma yake kuna samani nyingine nyingi zilizotawanyika ikionesha wingi wa bidhaa zinazopatikana kwenye karakana hii.

Kaunta au meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao uso wake umeonekana umetengenezwa kwa mbao zilizo ng`alishwa huku pande zake zimetengenezwa kwa mbao zilizopangiliwa kwa wima zikionyesha ufundi wa useremala, samani kama hii hupatikana kwa wauzaji wa samani ikikufaa kwa matumizi ya ndani au nje kama kaunta ya baa au meza ya kazi.

Wauzaji wa samani wanaojihusisha na samani zimetengenezwa na mvule au.mlingo

Wauzaji wa samani aina ya makochi. Makochi haya yametengenezwa na mbao zitokanazo na miti aina ya mvule au mninga ambao husifika kwa uimara wake. Makochi haya yako katika karakana na hufaa sana kwa matumizi ya kukaliwa mahotelini na majumbani.

Wauzaji wa samani wanaojishughulisha na uuzaji wa makochi. Makochi haya yametengenezwa kwa mbao zitokanazo na miti aina ya mvule au mninga ambayo husifika sana kwa uimara wake kwenye kazi hii ya uselemala. Samani hizi zina rangi ya bluu na zina mito pamoja na meza zilizopo kando ya samani hizi.

Eneo la mapokezi ya hoteli lililopangwa vizuri na kuvutia, sakafu nyeupe inang'aa ba ina muundo wa maua katikati ikionesha usafi na umaridadi, kuna kaunta ya mapokezi yenye rangi nyeusi iliyopambwa kwa maua na vitu vingine vya mapambo, zikiashiria utayari wa kuwahudumia wageni.

Chumba kikubwa kilichopambwa kwa samani za kisasa, ikiwemo viti na meza nyingi zilizopangwa kwa utaratibu, kuta zina madirisha makubwa yenye umbo la upinde, na kuna taa za kisasa zinazoning'inia kutoka kwenye dari, eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya hoteli au mgahawa wakifahari.

Orodha kubwa ya chakula na vinywaji iko wazi upande wa mbele ya jengo linaloonekana kuwa mgahawa au hoteli, ndani ya jengo kuna viti na meza vinavyoonekana na kuna taa za kuvutia zinazotoa mwangaza mzuri, hii inaashiria mazingira ya hoteli inayotoa huduma za chakula pamoja na vinywaji.

Mfanyakazi wa hoteli ambaye ni mhudumu akimuhudumia mteja mlo mezani. Mhudumu huyu anatabasamu akiwa anampatia sahani yenye chakula, huku mteja akimtazama. Mazingira yanaonekana kuwa mgahawa au eneo la kulia chakula la hoteli, ikionyesha huduma za hoteli kwa wateja wake.

Mapokezi ya hoteli ambapo wanawake wawili wanaonekana kuwa wafanyakazi wa hoteli wamesimama nyuma ya kaunta hii ya mapokezi, mteja akiwa msichana amesimama mbele ya kaunta akizungumza nao; nyuma ya kaunta kuna ishara iliyoandikwa ikithibitishwa kuwa eneo ili ni kwa ajili ya kupokea wageni na kuwapa maelekezo juu ya vyumba vya kulala.

Eneo la mapokezi ya hoteli, ambapo kuna taa za dari zinazotoa mwanga mzuri. Kwenye eneo hili kuna makochi ya ngozi yaliyowekwa kwa ajili ya wageni kupumzika, pia kuna mhudumu mmoja aliyesimama kwenye eneo hili ili kutoa mwongozo kwa wageni watakaoweza kufika hotelini hapa.

Soko la ndani lililojaa magunia na mifuko ya bidhaa mbalimbali zikiwemo nafaka, mbegu na viungo. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu na sakafu zikiashiria bidhaa zinazopatikana sokoni hapa, juu kuna mazuria ama vitambaa vilivyopambwa vikionyesha utamaduni wa eneo husika, hii inaaksi shughuli za kawaida za soko la ndani.

Eneo la soko ambapo kuna bidhaa mbalimbali zitakanazo na shughuli za kilimo kama vile matunda aina ya maembe, ndizi pamoja na mapapai yakiwa yamewekwa chini sakafuni. Na wapo wateja waliovaa ranga za tofauti wakiwa wanapita wakiangalia bidhaa huku mmoja akiwa ameshika mfuko mkononi mwake.

Eneo la soko lenye bidhaa kama vile nguo zenye rangi za kiafrika zilizotundikwa upande wa kushoto na viatu pamoja na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye meza, kuna watu wawili wenye jinsia za me, mmoja akiwa amesimama ndani ya duka akiwa tayari kwa ajili ya kupokea wanunuaji wa bidhaa hizi nzuri za kiafrika.

Sehemu ya soko iliyojaa bidhaa mbalimbali hasa viungo na mahitaji mengine ya jikoni, kuna rundo la ndoo na vyombo vilivyojaa viungo mbalimbali, rafu zimejaa bidhaa hadi juu na kuna mifuko ya gunia iliyojazwa na vyakula vingine, hii inaonyesha hali halisi ya soko yenye shughuli nyingi na bidhaa nyingi zinazouzwa.

Mwanamke akijaza nyanya kwenye mfuko wa plastiki kutoka kwenye rundo kubwa la nyanya zilizo kwenye meza ya mbao, watu wengine wanaonekana wamesimama kwa mbali, hali hii inayoashiria shughuli za biashara zinazofanyika sokoni.

Duka kubwa lenye rafu zilizojazwa nguo na bidhaa nyingine, nguo zenye rangi mbalimbali za kiafrika zimetundikwa na kupangwa kwa uzuri, huku mtu mmoja akionekana ameketi kwa mbali. Hali hii inaashiria soko la nguo au duka la jumla.

Kundi la watu ndani ya soko ambapo pochi na viatu mbalimbali, wateja wanaonekana wakichagua au kuangalia bidhaa ili kuweza kununua bidhaa iliyobora na inayofaa eneo hili linaonekana kuwa shughuli nyingi na msongamano mkubwa wa watu.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara wengi wao wakiwa wanawake wanaouza bidhaa zao, mbele kuna lundo kubwa la nyanya zilizoiva na vitunguu vikiwa vimepangwa chini wafanyabiashara wengine wamesimama au wamekaa karibu na bidhaa zao baadhi yao wakiwa wamebeba vitunguu mikononi, hii inaonyesha mazingira halisi ya soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali na watu wengi.

Soko lenye shughuli nyingi, linalojishughulisha na uuzaji wa matunda pamoja na bidhaa nyingine zilizopangwa vizuri. Matunda haya yakiwemo; ndizi, maembe na matikiti maji. Pia kuna wafanyabiashara wakiwa wamekaa nyuma ya bidhaa zao wakisubiri wateja, hii inaakisi mandhari ya kawaida ya soko la matunda na mboga ikionesha wingi wa bidhaa zinazopatikana.

Wauzaji wa bidhaa zitokonazo na kilimo akiwemo mwanamke mmoja ameketi karibu na rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyopangwa kwenye meza. Pia kuna karoti, nyanya na matunda mengine. Hali hii inaashiria soko au eneo la wazi la kuuzia mazao.

Watu wengi waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti wakiwa katika eneo la soko soko hili lina maduka tofautitofauti, yanayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa tofautitouti wapo wanawake wawili waliosimama kwenye duka linalijihusisha nauuzaji wa nguo za kike.

Huduma za malipo ya kidigitali zikijumuisha malipo kwa kadi na huduma za "M-Pesa", kwenye skrini moja kuna chaguo la kulipa kwa kadi ya "VISA" huku skrini nyingine ikionesha malipo ya "M-Pesa" yenye kiasi hichohicho kwa namba ya biashara. Hii inaonyesha urahisi na matumizi ya huduma za kifedha kwa simu na kadi katika shughuli za kibiashara na za kila siku.

Eneo la nje la makazi ya kisasa likiwa na sehemu ya kukaa samani ya nje ya sehemu ya chakula yenye meza na viti vilivyo pangwa vizuri, dari ya eneo hili linamadirisha makubwa ya kioo yanayorusu mwanga kupita na feni ya dari imewekwa juu, pia kuna watu wawili wakiwa wanaendelea na mazungumzo ili kuweza kufikia bei kuweza kupata nyumba hii ya kisasa.

Safu ya nyumba za kisasa zilizojengwa karibu na barabara. Nyumba hizi zina paa nyekundu na matanki ya maji yenye rangi nyeusi yaliyowekwa juu ya paa, ikionyesha kuwa zimejengwa kwa ajili ya kuishi. Hii inaashiria mradi wa makazi au nyumba zinazopatikana kwa ajili ya kuuza.

Jengo kubwa la kisasa lenye ghorofa kadhaa, likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na madirisha makubwa. Lango kubwa na imara la chuma limefungwa mbele ya jengo likionyesha usalama. Jengo hili linaonekana kuwa makazi ya kifahari likionyesha huduma ya ununuaji na upangishaji wa nyumba tayari kwa makazi.

Sehemu ya ndani ya duka la kahawa au mkate ambayo inaweza kupatikana ndani ya makubwa au eneo la biashara, kuna kaunta la kuonesha bidhaa za kuoka kama mkate, na vitafunwa vingine na nyuma yake kuna jiko la wazi lenye wafanyakazi waliovaa sare za mpishi.

Duka la nguo lililopangika vizuri ndani ya eneo la ununuzi ikiwa ndani ya duka kubwa. Rafu zimejaa mashati yaliyokunjwa na kupangwa vizuri huku nguo nyingine zikiwa zimetundikwa kwenye mishikio pia kuna suruali zilizopangwa kwenye sehemu tofauti.

Duka kubwa la kisasa ambapo wateja waliovaa nguo za rangi tofautitofauti wakiwa wamefika ili kuweza kuhudumiwa, wateja hawa wakiwa sehemu ya mgahawani wakiwa tayari kwa ajili ya kuapata chakula.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa ambapo kuna safu zilizojaa nguo za watoto wa kike wenye umri wa miaka kuanzia moja mpaka saba. Juu kuna bango linaloelekeza kwenye vyumba vya kubadilisha nguo ikionyesha huduma zinazopatikana dukani hapa. Hii inaonyesha shughuli za kawaida zinazopatikana katika maduka makubwa ya ununuzi.

Duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa aina ya viatu vya watoto kama vile; yeboyebo, viatu vya kufunika. Viatu hivi vikiwa vimepangiliwa kwenye rafu kwa usahihi vikiambatana na nembo ambazo huonyesha bei elekezi ya viatu ambavyo mtu hutaka kununua.

Duka kubwa la kisasa linalojishughulisha na uuzaji wa nguo za aina tofauti tofauti, duka hili la kisasa lenye milango ya kuteleza iliyoko wazi, ambapo ndani ya duka kuna taa za dari zinazotoa mwanga mzuri, ili kusaidia wanunuaji kuweza kuangalia mavazi kwa usahihi.

Eneo la ndani ya duka kubwa la kisasa lililotengwa kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na kilimo, kama vile matunda ambayo ni matikiti maji yaliyokatwa vipandevipande pamoja na mboga za saladi. Pia kuna bidhaa zinazoonekana zikiwa kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa lenye rafu nyingi zenye bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri. Kuna wateja wachache wakiangalia bidhaa na mabango ya chapa maarufu yaliyopo ukutani. Hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya ununuzi katika maduka makubwa yaliyo jaa bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya wateja, upande wa kushoto kuna safu ya viti vya plastiki huku upande wa kulia zikiwa zimepangwa baiskeli kadhaa mpya zikiashiria wingi wa bidhaa zinazopatikana ndani ya duka hili kubwa na la kisasa.

Foleni ndefu ya rafu zilizojazwa vinywaji mbalimbali ndani ya duka kubwa la kisasa kwenye rafu kuna; chupa za bia, vinywaji baridi na juisi zikiwa zimepangwa kwa utaratibu zikionesha uteuzi mpana wa vinywaji vinavyopatikana dukani. Taa zinazong'aa na muundo wa dari ambao huongeza uzuri wa duka; ikionesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri ya duka kubwa.

Foleni ndefu ya rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa, bidhaa nyingi zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa utaratibu zikiwemo biskuti, zikiashiria uteuzi mpana wa bidhaa zinazopatikana katika maduka makubwa kwa ajili ya wateja.

Foleni ya rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji, vyakula vilivyopakiwa na viungo vya kiasia rafu zimepangwa kwa utaratibu na kuna bei zikionesha ofa maalumu, hali hii inaonyesha uteuzi mpana wa bidhaa zinazopatikana katika maduka makubwa ya kisasa yaliyoundwa kutoa urahisi na chaguzi nyingi za bidhaa kwa wateja.

Eneo la ndani ya duka kubwa la kisasa zenye taa za dari zikitoa mwanga angavu, ndani ya duka hili kuna rafu ambazo bidhaa za aina tofauti tofauti zikiwa ndani ya vifungashio vimepangwa kwa mpangilio mzuri tayari kwajili kuuzwa kwa wateja watakaofika kwenye duka hili kubwa na la kisasa.

Eneo la ndani ya duka kubwa la kisasa lenye rafu ambapo vinywaji vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri, vinywaji hivi vilivyo kwenye vifungashio vya rangi tofautitofauti, vina bei elekezi zilizo bandikwa kwenye rafu hiyo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa lililotengwa kwa ajili ya upatikanaji wa vinywaji vikali, vinywaji hivi vikiwa vimepangiliwa kwenye mpangilio mzuri kwenye rafu zenye rangi ya kahawia, na taa za ndani zikitoa mwanga angavu.

Sehemu ya duka kubwa ambapo kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni na rosheni, juu kuna bango lenye maandishi yaliyoandikwa kwa lugha za kingereza yakimaanisha sehemu za bidhaa muhimu kwa wanawake na wanaume, hii inaonyesha duka la kisasa lililopangiliwa vizuri ambapo watu huenda kupata au kununua bidhaa tofautitofauti.

Njia ndefu ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu zilizojaa nguo za watoto zilizopangwa kwa rangi tofauti upande wa kulia na bidhaa nyingine upande wa kushoto, nguo hizi zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki, hii inaonyesha sehemu ya duka kubwa linalouza nguo za watoto na bidhaa nyinginezo.

Foleni ndefu ya rafu za maduka makubwa zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni, vioshea na bidhaa za usafi; zilizopangwa vizuri kwenye chupa za rangi tofauti, sakafu ya duka hili kubwa ina vigae na taa za juu zinatoa mwanga wa kutosha.